Gari la rangi ya fedha limesimama ndani ya sehemu ya maegesho ya ghorofa ya chini juu ya sakafu ya zege. Gari hilo lina umbo kubwa, matairi makubwa ya kuvuka maeneo magumu na lina kinga ya chuma mbele ishara kuwa linaweza kutumika kwenye maeneo yenye changamoto kama vile mashambani au barabarani zisizopitika kwa urahisi.

Gari jeupe limesimama barabarani karibu na uzio wa chuma likiwa safi na lenye muonekano wa kisasa. Mbele ya gari kuna kibao chenye maandishi na miti mirefu inaonekana kwa mbali upande wa kulia. Eneo linaonekana kuwa tulivu na lenye mandhari ya kupendeza.

Gari kubwa limeegeshwa kwenye eneo la nyasi kavu pembeni mwa miti mirefu. Gari hili lina milango minne na sehemu ya nyuma ya kubeba mizigo. Mandhari ya asili ya mti ina anga ya buluu. Inaonyesha kuwa gari hili limo eneo la mashambani au msitu.

Ndani ya gari kuna viti viwili vya mbele vilivyo funikwa kwa ngozi na kuonekana kuwa safi na vilivyo tunzwa vizuri. Sehemu ya dashibodi imepangiliwa vizuri na kuna sehemu ya kuwekelea mikono kati ya viti. Dirisha la ubawa liko wazi likiruhusu mwangaza wa jua kuingia ndani. Mlangoni kuna sehemu ya kuhifadhi vitu vidogo.

Gari ya rangi ya fedha limeegeshwa katika sehemu ya maegesho yenye sakafu ya mawe ya kijivu. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri. Mandhari ya nyuma inaonyesha maduka na vibanda vya biashara yakionyesha kuwa eneo hili ni sehemu yenye shughuli za kibiashara au huduma kwa wananchi.

Hili ni gari la usafiri wa abiria ambalo linaonekana likiwa limeegeshwa karibu na eneo lenye mandhari ya milima na miaba. Gari hili lina milango mingi na madirisha makubwa yanayowezesha abiria kuona mandhari vizuri wakati wa kusafiri. Ni aina ya usafiri unaotumika sana kusafirisha watu kwa makundi hasa wenye safari ya kitalii au kikazi.

Magari mapya yameegeshwa mbele ya jengo la kuuza magari. Kuna watu wachache karibu na magari hayo na taa za jengo zimewashwa. Mazingira yanaonekana safi na ya kibiashara. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jioni kwa sababu taa zimewashwa.

Gari la miigo limesimama juu ya nyasi mbele ya miti mirefu. Gari hili lina milango minne na linaonekana lina uwezo wa kupita katika maeneo magumu kama vile mashambani au porini. Mandhari yanayoizunguka ni ya kijani kichi yakiashiria kuwa eneo hili lina mazingira ya asili na utulivu.

Huu ni meza wa kuuza viatu wa mtaani uliopangwa kwa mpangilio unaovutia wanunuzi. Kuna viatu vya aina na rangi mbalimbali vilivyowekwa juu ya mezani na ukutani kwa mbao. Viatu hivi vinajumuisha kwa watoto, wanawake na wanaume. Wateja hupata nafasi ya kuchagua kwa urahisi.

Soko hili linaonekana kuwa na shughuli nyingi, huku watu wengi wakitembea na wengine wakiwa wamesimama kwenye vibanda mbalimbali vinavyouza nguo na bidhaa nyingine. Rangi mbalimbali za mavazi yaliyotundikwa huvutia macho na mwonekano wa msongamano unaonyesha kuwa ni mahali penye biashara nyingi na wateja wa kila aina.

Meza ya mbao imepangwa viatu vya aina mbalimbali vinavyouzwa kwenye soko la mtaani. Kando ya meza kuna nguo zilizoning'inizwa juu ya bidhaa nyingine kama vile buti, viatu vya mchezo na viatu vya kawaida. Taa za kali za umeme inaangaza eneo hili la biashara na bidhaa za watu wanaonekana wakitembea au kununua bidhaa. Mazingira inaonyesha shughuli nyingi za biashara katika soko la wazi.

Hii ni sehemu ya soko lenye shughuli nyingi ambapo watu wanuza na kununua nguo za mitumba. Meza na mikokoteni imepangwa nguo mbalimbali zikiwa zimewekwa kwa marundo. Wafanyabiashara na wateja wanaonekana wakichagua nguo huku wengine wakizungumza. Mazingira ni ya wazi na ya yenye pilka yakionyesha biashara ya kawaida ya mtaani inayojulikana kama soko la jumla.

Bango kubwa limetundikwa kwenye jengo refu katikati ya mji. Inatangaza mikopo inayotolewa kwa dhamana ya hatimiliki hadi kiasi kikubwa cha pesa. Kuna picha ya hati, maandishi makubwa na nambari ya simu kwa mawasiliano. Eneo linaonekana kuwa la kibiashara lenye shughuli nyingi.

Jengo refu la ghorofa kadhaa limesimama katikati wa mtaa ya biashara likiwa na vioo vikubwa vya madirisha upande wa mbele. Juu kabisa ya jengo hilo limeandikwa tangazo la upangishaji likiwa limebandikwa kwenye bango kubwa. Pembeni kuna bango jingine la biashara ya vifaa vya ujenzi.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ya kisasa ambapo bidhaa mbalimbali kama mikate, asali, matunda na vyakula vingine vinapangwa kwa mpangilio mzuri. Wateja wachache wanaonekana wakinunua bidhaa huku mazingira yakiwa safi na yaliyojaa mwangaza. Mpangilio huu husaidia wanunuzi kupata bidhaa kwa urahisi na kuongeza mvuto wa ununuzi.

Upande wa kushoto kuna mikate na bidhaa za kuoka huku upande wa kulia kukiwa na vinywaji kama juisi na soda. Mandhari ni safi, yenye mwanga wa kutosha na nafasi ya kutembea ikiashiria mazingira bora ya ununuzi. Wateja wanaonekana wakitembea wakifanya manunuzi kwa utulivu.

Mikate mingi imepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza za mbao katikati ya duka. Nyumba zote za duka zinaonyesha bidhaa kama matunda, vinywaji na vyakula vingine vya nyumbani huku taa za dari zikitoa mwanga wa kutosha kuangaza eneo lote.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa 'ndani ya duka kubwa. Bidhaa hizo ni pamoja na sabuni za unga, dawa za kusafisha, vinywaji mafuta na bidhaa zingine za matumizi ya nyumbani. Mpangilio wa bidhaa umefanywa kwa ustadi na taa angavu zinaangaza eneo nzima. Mandhari inaonyesha sehemu safi na iliyo mpangilio mzuri wa ununuzi.

Hii ni sehemu ya kuingia katika duka kubwa la reja reja ndani ya duka hili kuna sehemu ya matunda na mboga. Ni mojawapo ya maduka makubwa ya vyakula mbali mbali nchini Kenya yanayotoa huduma kwa wateja wengi siku. Mandhari ya duka ni safi na yenye mwaga wa kutosha.

Hii ni duka kubwa la rejareja lenye bidhaa nyingi zilizo pangwa kwenye rafu. Kuna mabango la matangazo ya punguzo yaliyo ning'inizwa juu yakionyesha bei zilizo punguzwa. Wateja wachache wanaonekane wakitafuta bidhaa zao. Mazingira ni safi na yenye yamepangwa vizuri.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la bidhaa mbalimbali. Upande wa kulia kuna jokofu refu lenye bidhaa kama maziwa, mtindi na vinywaji baridi. Upande wa kushoto kuna chupa nyingi za vinywaji zilizopangwa juu ya maboksi. Mwanamke aliyevaa shati nyeupe na rinda nyeusi anaonekana akitembea katikati ya njia ya ununuzi.